Nguzo mbili kubwa ambazo zinabeba transfoma, zikiwa zimefungwa na waya ambazo zinatumika kusafirishia umeme katika eneo hilo. Nguzo hizi huweza kubeba nyaya tofauti tofauti ambazo huweza kusafirisha umeme katika masafa marefu kwa jamii.

Eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya ukusanyaji wa taka likiwa limeambatana na mkusanyiko wa mafurushi maalumu, mafurushi haya hutumika kutunzia taka ili yasiweze kuchafua mazingira.

Sehemu maalumu ambapo inamakontena kwaajili ya kuhifadhi taka, makontena haya yanarangi ya kijivu na yenye matairi kwa chini kurahisisha kuhamishasehemu moja kwenda nyingine, mafurushi haya huweza kusaidia kutunza taka ili kuweka mazingira salama.

Vifungashia maalumu kwa ajili ya kubeba taka zenye hatar, vifungashio hivyo vina rangi nyekundu na njano. Vifungashio hivi hutumika kutunza taka ambazo zinaweza kuleta madhara kwa binadamu, hivyo vifungashio hivi vinatumika kutunza taka na kuweka mazingira yawe safi.